Nyasi ndogo. Mbele kidogo ni miti ya maua iliyofyekwa vizuri yenye mianya ya kupita kwenda kwenye jengo ambalo linaonekana kuwa shule. Jengo hili liko na michoro mbalimbali, milango na madirisha.

Nyumba ya gorofa yenye milingizo ya rangi nyeusi, sakafu ya rangi nyekundu iliyokolea na ngazi zinazoelekea upande wa juu, kando kidigo ni nyumba ingine yenye ukuta wa rangi ya kijivu na rangi nyingine.

Mbao ambayo hazijapakwa rangi, zimeshikilia nguzo za rangi nyeusi kwenye corridor inayoelekea kwenye mlango. Ukutani, madirisha madogo yanaonekana kwa mbali. Kuna mmea ilioko karibu na paa ambao majani yanaonekana kidogo.

Wanaume watatu mmoja amemshika mwengine kwenye kiuno na mkono mwengine umemshika mkono wa huyo mwenzake aliyevaa kitu kilicho mfunikia macho cha rangi nyeusi. Kando ni mwanaume mwingine aliyevalia miwani ya rangi nyeupe.

Ufuoni mwa bahari, majini kunaonekana chombo cha maji. Mwishomwisho wa picha ni miti ya nazi. Ameshikilia bango lenye rangi ya samawati, kuashiria mtu aliyetoka kwenye mashindano. Nyuma yake kuna kamba mbili.

Mti wenye majani madogo madogo. Kando, ni maua yenye rangi ya manjano na kijani, yanayoelekeza kuingia kwenye jumba. Madirishi meupe yamefungwa. Mbele kidogo, ni jumba linaloonekana kuwa la ghorofa.

Msichana amekaa kwenye kiti cha magurudumu, na kuonekana kama ambaye aliye kwenye mashindano. Amevalia nguo nyeusi, na sakafu wanayoikimbilia ni ya rangi ya hudhurungi yenye mistari myeupe. Kwa umbali kidogo, ni uwanja wenye rangi ya kijani na kamba zilizopitishwa.

Madawati yaliyo ya kawawia iliyokoa na mstari mweupe mdogo, viti vya rangi ya hio hio, pazia ya rangi nyeupe na miraba nyekundu zilizo ukutani ya rangi ya hudhurungi.

Jumba la maktaba ya shule, milingizo tano imepakwa rangi za bendera ya kenya na nyingine kupakwa rangi inayokaa rangi ya ukuta. Maktaba hii iko na milango, madirisha na wanyama waitwao mbuzi wamesimama nje.

Wanaume wanne. Wawili wamevalia mashati ya rangi nyekundu iliyo na michoro ya rangi ya kijani, nyekundu, nyeupe na nyeusi. Wanaume hao wawili wamevaa vitu vinavyofanana, mwingine ameweka chake shingoni, na mwingine chake kufunikia macho. Wengine wawili wamevalia shati ya rangi ya machungwa.

Lango la rangi nyeusi. Mbele kidogo ni nyumba zenye mabati ya rangi ya samawati na weupe kidogo. Lango hili, juu kumeandikwa "Kwale Teachers Training College" yenye maana ya chuo cha kufunza walimu cha Kwale.

Viti vingi vyenye mahali pa kuandikia vimepangwa kwenye darasa. Mbali kidogo ni dirisha lililowekwa pazia la rangi ya manjano. Pembeni ni kamera ya ulinzi na ubao mweupe

Kifaa cha kufutia ubao kilichotengenezwa kwa mbao na sponji kimewekwa karibu na rula ambayo inatumika kuchora mistari na pia kupima vyote vimewekwa kwenye ukuta mweupe.

wanawake watatu waliovaa nguo za kitamaduni za kimasai wamekaa kwenye viti ya magurudumu, mmoja ameshikilia bendera ya kenya ,wengine wamesimama wanaume na wanawake ,kando kidogo ni watu waliokaa kwenye giza hawaonekani vizuri .

Nyumba ndefu inayoonekana kama shule, imepakwa rangi ya samawati na weupe, ikona mabati ya rangi ya samawati. Kando kidogo ni nyasi na mti ambao matawi yake yamekauka.

Jengo la gorofa lililopakwa rangi ya kijivu kwenye kuta na rangi nyeupe kwenye milingizo, linaonekana halijakamilika, huku wanaume wakikanyaga mbao wakiendelea na kazi ya ujenzi.

Mlango wa rangi nyekundu iliyokolea umewekwa vibango viwili, kimoja kikubwa na kingine kidogo. Kibango kikubwa kimeandikwa kwa lugha ya kiingereza, maana yake, mwalimu Agnes karibu.

Ukuta umeandikwa jina la shule, bango vilevile linaashiria jina la shule ambayo ni shule ya upili ya Moyo Mtakatifu. Mwanaume anapita kando, miti inaonekana, nyumba zingine zinaonekana za rangi nyeupe na rangi nyingine ya nyekundu.

Mtu mwenye mguu mmoja amevalia kofia ya usalama ya rangi nyeupe yenye weusi kidogo, miwani ya rangi ya kijani nyepesi. Amekadia baiskeli anayotembesha yenye rangi nyeusi na kijani. Yuko kwenye barabara ya lami.

Ukuta uliochakaa umechorwa kwa maandishi ya rangi nyeusi, rangi ya samawati, manjano na kijivu kidogo. Kando kidogo ni paipu inayopanda juu, na juu kidogo ya mchoro ni taa nyeupe.

Ukuta wenye rangi nyeupe iliyotiwa njano kidogo umewekewa vipango vidogo na vikubwa vilivyo na maandishi na michoro mbalimbali. Maandishi hayo yakiwemo herufi kubwa na ndogo. Chini kidogo ni ubao wenye rangi nyeupe na mstari wa rangi nyeusi ulioandikwa maelezo mbalimbali.

Nyumba yenye mabati ya rangi ya waridi na madirisha, milango. Nje ni meza, kiti cha rangi nyeupe, nyasi za rangi ya kijani na mti wa rangi nyeupe.

Wanafunzi wawili wa shule ya upili ya wasichana ya Mama Ngina wamebeba mabagi meusi mgongoni. Wamevaa mashati meupe na skati zenye rangi ya hudhurungi, wamekaa karibu na ukuta uliochorwa kwa rangi nyeupe na rangi ya samawati.

Kitabu cha rangi ya samawati, chenye michoro ya rangi ya samawati, nyeupe, nyeusi, kijani, manjano na bendera ya Kenya kwa umbali. Chini ni sakafu yenye rangi ya waridi iliyokolea na ukuta wa rangi nyeupe.

Wanaume wawili wapo kwenye ukumbi wa mazoezi. Mmoja amesimama akiwa amevaa glovu za rangi ya samawati. Mwingine ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Glovu zake ni za rangi nyeupe zenye mistari ya rangi ya kijani.

Ukuta uliochakaa wa rangi nyeupe, umechorwa michoro ya rangi ya manjano na samawati. Ukuta huu uko na paipu inayoelekea juu na taa ya rangi nyeupe.

Wakimbiaji wawili, msichana na mvulana. Wote wamevaa kaptura nyeusi zenye weupe kidogo. Wameshikilia kamba na msichana amevaa kitu kilichomfunika macho. Shati lake ni fupi na kitovu chake kinaonekana.

Ukuta wa rangi nyeupe ulio na maandishi ya rangi nyeusi, na michoro. Ukuta huu umepakwa rangi nyingine nyekundu na manjano. Chini kidogo ni gari la rangi nyeupe na weusi kidogo.

Msichana amevalia buibui nyeusi na mtandio wa rangi ya zambarau na waridi, ameweka simu sikioni, ilhali wengine waliovaa suruali na mashati wanapita wakielekea upande mwingine, Wote wamekaa nje ya jengo la shule lililo na geti nyeusi.

Ukuta mweupe wenye taa juu yake, umeandikwa maandishi, kuna bendera mbili za taifa la Kenya na vibofu vitatu vya rangi ya kijani, viwili vya rangi ya samawati na kimoja cha rangi nyeupe.

Mwanamke aliyevalia shati la rangi nyekundu lililo na michoro ya rangi nyeupe na suruali ya rangi nyeusi, ameketi kwenye kiti cha magurudumu, huku mwanaume amekaa nyuma yake akiwa amevalia shati la rangi ya manjano lililo na rangi ya kijani.

Wasichana wawili mmoja aliyevaa shati la rangi ya samawati mwingine aliyevaa shati la rangi ya samawati iliyokolea wanaonekana wakikimbia, wengine wawili wameketi huku wengine wawili wakionekana kutazama, kuna kikombe chini ya kiti.

Madawati tisa yamepangwa yaliyo na rangi ya manjano ,udhurungi, weupe na nyeusi. Chini sakafu ni ya rangi nyekundu iliyo na madoa ya rangi nyeupe, nyeusi na mstari wa rangi nyeusi.

Jumba lenye rangi ya manjano na weupe. Chini watu wanatembea huku magari yamewekwa kando. Jumba hili linaonekana kuwa shule au hospitali au mahali pa uma ambapo watu huenda kuhudumiwa.

Kwenye meza nyeupe yenye mbao ya rangi ya hudhurungi nyepesi ina tarakilishi ya rangi nyeusi yenye wupe kidogo na kibodi ya rangi nyeusi. Ukutani ni rangi ya samawati nyepesi kabisa.

Wanaume tisa na wanawake watatu ambao mmoja amekaa kwenye kiti cha magurudumu. Wote wamevaa fulana zinazofanana za rangi nyekundu zenye michoro ya rangi manjano kijani nyeusi na nyeupe. Wameshikilia bango la rangi ya manjano lililo na michoro.

Kiti cha plastiki ukutani ni makaratasi madogo madogo yaliyobandikwa yaliyochorwa kwa rangi tofauti tofauti. Karatasi kubwa zimechorwa kwa rangi ya samawati herufi kubwa na ndogo. Ubao wenye rangi nyeupe umeandikwa herufi kubwa na ndogo pia na maandishi mengine.

Tarakilishi za rangi nyeusi zilizo na vibango vya rangi nyeupe juu kwenye meza ya rangi nyeupe. Kando ni vitabu vya rangi ya kisamawati, vingine vya rangi nyeupe na vingine vya rangi ya zambarau.

Mtihani wa mwanafunzi uliosahihishwa kwa kalamu ya rangi nyekundu uko na michoro miwili. Mchoro wa kwanza ni wa rangi ya machungwa, mchoro wa pili ni wa rangi ya manjano.

Wanaume wanne ,mmoja amevaa nguo nyeusi yenye mistari meupe na nyekundu ameshikia kiti cha magurudumu, wengine wawili wamevaa nguo nyekundu na mwingine amevaa nguo ya kubana mwili.

Vijana wanne wote wamevaa mashati yenye maandishi ya rangi ya kijani na michoro. Mmoja amevaa mtandio wa rangi nyeupe, mwengine ni mwanamme aliyevaa barakoa, mwengine ni msichana aliyevaa mtandio wa rangi nyeupe na mistari nyeusi ameweka barakoa kwenye kichwa, mwengine ameshuka nywele na hajavaa barakoa, ameshikilia mfuko wa taka.

Kitabu kimeandikwa, Mtaalaa Unaozingatia Umilisi, Nyota ya Kiswahili, Kitabu cha Mwanafunzi Gredi ya Pili. Kimechorwa watu wawili walio juu ya punda. Mmoja amevalia shati la rangi ya kijani, mwingine amevalia shati na rangi ya manjano na kaptula ya rangi nyekundu.

Msichana aliyevaa shati la rangi nyeupe, suruali ya rangi nyeusi lenye madoa ya rangi nyeupe, nyekundu na kijani, amekaa kwenye kiti cha rangi nyekundu kwenye jumba la mazoezi ambapo kumeandikwa maelezo yake ikiwemo jina, tarehe ya kuzaliwa na maelezo mengine.

Kwenye ukuta wa rangi nyeupe ni vibango vikubwa na vidogo vyenye michoro mbalimbali. Michoro hii ikiwa pamoja na herufi kubwa na ndogo. Chini yake kidogo ni ukuta wenye rangi nyeupe na mstari wa rangi nyeusi ulioandikwa kwa kalamu ya rangi ya samawati na nyeusi.

Mtu mwenye mguu mmoja ameshika vijiti vya kutembea kwa mikono yote miwili, anapiga mpira wenye rangi nyeupe na mabaka ya rangi nyeusi na nyekundu kidogo. Mtu huyu amevaa nguo za rangi nyekundu na weupe zilizochorwa rangi ya bendera ya Kenya.

Wanaume wanne wameketi kwenye viti vya magurudumu. Wakiwa wamevaa glovu za rangi nyekundu, mwengine yamechuchumaa mwenye nguvu za rangi nyeupe na nyeusi. Wanaume wengine wanne wamesimama nyuma karibu na ukuta.

Wanaume walioshika vijiti vya kutegea wanacheza mpira wa rangi nyeupe uliona madoa ya rangi nyeusi. Mwanaume mmoja amevaa shati ya kijani lenye mistari meupe mwingine amevaa shati lekundu na kaptura leupe.

KItabu cha kiswahili chenye kurara nyeupe na rangi ya waridi kimefunguliwa kwenye ukurasa wa 170. Kitabu hiki kimechorwa michoro na kimeandikwa maandishi mbalimbali. Kimeandikwa kipindi cha pili, lishe bora na maandishi mengine na michoro yenye maelezo.